Wanaume kwa wanawake wanaonekana wamevalia gauni ya rangi ya nyeusi pamoja na blausi ya rangi ya nyeupe. Inaonekana kuwa wako mahakamani na pengine hawa ni mawakili wenye wako hapa kutatua kesi iliyoletwa mbeleni mwao.

Wanasoka wanaonekana katika uga huu wa mpria, kuna mwanasoka anayetembea kwa umbali aliyevalia nguo ya rangi ya nyekundu na kinyasa ya samawati. Kisha kuna wawili wanaocheza, mmoja wao amevalia jezi ya samawati na mwingine amevalia jezi ya manjano. Wa jezi ya samawati anaonekana akichenga mpira, kisha huyu wa jezi ya manjano anaenda kuchukua mpira ule.

Halaiki ya wanasiasa wa chama cha ODM wanaonekana wamepiga kambi mahala hapa, kinachodhihirisha kuwa hawa ni wanachama cha ODM kuna meza cha kuongelea pale kimeandikwa ODM. Pengine wako pale kujadiliana kuhusu masuala yanayohusu chama yao au hata jinsi watakavyochunga au kuendeleza nchi yetu.

Halaiki ya watu waliokuja kushuhudia aliyekua rais wa nne wa nchi ya jamhuri ya Kenya akiapishwa, tunaona mkewe anamsaidia rais kushika biblia. Pia kuna mawakili waliosimama pale wakitazama jinsi ambavyo rais wa nne anaapishwa.

Chumba hiki ni chumba cha kupokea huduma za serikali pamoja na huduma hizo ni kusajiliwa kama mpiga kura, kupokea kitambulisho au hata kutafuta vyeti mbalimbali vya elimu. Kwenye chumba hiki kuna halaiki ya watu pamoja nao ni wafanyikazi wa serikali na binadamu wa kawaida waliokuja kupokea huduma hapa.

Halaiki ya watu inaonekana kwa umbali wamekuja kushuhudia rais wa tano wa jamhuri ya Kenya akiapishwa. Kandoye kuna mkewe aliyemsaidia kubeba biblia, kisha pia kunaye wakili anayemsaidia rais kusoma vitu ambavyo anapaswa kuwa anasema. Wanatumia kipaza sauti, pahali hapo pamerembeshwa kwa kutumia hema na bendera nyingi sana. Kuna hadi afisa wa polisi.

Hiki ni chumba cha kupokea huduma za serikali. Kunaonekana kuna viti vingi, vimepangwa vinavyongoja watu. Wafanyakazi wa serikali pia wanaonekana wakitoa huduma zao kwa wananichi wa nchi ya Kenya.

Kwenye uga wa mpira mashabiki wanaonekana wamejaa. Halaiki ya watu waliokuja kushabikia timu zao mbalimbali. Inadhibitisha kuwa kulikuwa na team Kenya maana kuna bendera ya Kenya iliyobebwa na mmoja wa mashabiki pale kwenye uga wa mpira ule.

Cheti cha kuzaliwa, cheti hiki kimeandikwa Jamuhuri ya Kenya. Tunaona kuwa cheti hii imetiwa sahihi; cheti hii pia iko na maandishi mengi, na baadhi ya maandishi hayo ni kuwa Embu West, na pia imeandikwa district ya Eastern. Pia tunaona pia kuna siginecha iliyotiwa pale kwenye cheti hicho.

Mwanaume mmoja amevalia kofia. Amevalia sweta ya rangi ya nyeusi. Amevalia longi ya rangi nyeupe pamoja na viatu. Anaonekana kuwa na tabasamu. Mkononi amembeba vyeti, na mkono mwingine amembeba vyeti vya pasipoti. Ina maana kuwa amefurahi. Kando yake pia kuna gari na nyuma kule kwa umbali tunaona umati wa watu wameketi chini.

Umati wa watu walio jawa na furaha tele. Wanaonekana wakishabikia timu fulani. Kuna mwanamke mmoja mweupe mrembo aliyepaka mdomo na amefunga nywele zake katikati. Anaonekana amembeba kitambaa iliyo andikwa Gor Mahia . Ina maana kuwa yeye ni mshabiki anaye shabikia timu ya Gor Mahia . Pia kuna wale wamebeba taa inayo waka na firimbi mdomoni.

Halaiki ya watu wanaonekana kuishabikia timu fulani. Hapa ni kwenye uga wa mchezo na pengine kuna kandanda inayoendelea kuna mashabiki waliovalia jezi ya rangi ya samawati na nyeupe na pia kuna wale wamevalia jezi ya rangi yenye nyekundu. Ni kama wanashabikia mchezo fulani unaoendelea.

Umati huu umebeba wanawake kwa wanaume. Wanawake na wanaume hawa ni wafanyikazi wa serikali wanaopeana huduma mbalimbali kutokana na serikali au nchi fulani wanamofanya kazi.

Mchezoni kuna mashabiki mbalimbali wanaoshabikia timu tofauti tofauti. Kwa hivyo kuna mashabiki wanaoshabikia timu ya Kenya kwa kutokana na jinsi ambavyo wamejifunika bendera ya Kenya. Inaonekana kuwa ni wazalendo wa Kenya na waipenda timu yao ya Kenya ndio maana wamejitokeza nje kusapotia timu yao hiyo ya Kenya.

Chumba hiki ni chumba cha kuwahudumia wananchi wa serikali. Kama tunavyoona kuna wafanyikazi wa serikali wanaohudumia wananchi. Chumba hichi husaidia katika kupeana shahada; shahada za kifo, kuzaliwa na hata tambulisho ya nchi fulani.

Halaiki ya watu wanaonekana wakifanya kampeni zao ,na hii inaonekana ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, ambapo walikuwa wanamshabikia aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya, ili awe rais mtakatifu wa Kenya hii, rais huu alikua anapaswa kuwa na naibu wake aliyekua anaitwa Kalonzo Musyoka.

Halaiki ya watu wamejitokeza ili waweze kuhudumiwa na wafanyakazi wa serikali. Inaweza kuwa wamejitokeza ili wapate vyeti vyao vya kuzaliwa au hata vitambulisho vya nchi ama hata wamejitokeza ili waweze kuhudumiwa kuhusu suala lolote ile inalohusiana na serikali.

Aliyekua rais wa nne wa nchi takatifu ya Kenya Bw. Uhuru Kenyatta pamoja na mlinzi wake na wakuu wengine wa serikali wanaonekana kutembea pamoja. Rais anaonekana kumsalimia mmoja wa wakuu wa serikali kwa furaha tele kudhihirisha kuwa kuna jambo ambalo la kufurahisha na ni sawa.

Binti mmoja mrembo aliye na nywele nyingi kichwani amevalia rinda refu iliyomfunika hadi miguu, amejishika vizuri. Kando yake kuna maandishi yanayosema kuwa anasimamia amani. Jina la binti huyo inajulikana kama bi Rachel Shebesh. Hili ni dhibitisho kamili kuwa binti huyu anapenda amani na hapendi ugomvi.

Uga wa mpira, kuna michezo mbalimbali na baadhi ya michezo hizo ni pamoja na kandanda. Kandanda hizi kuna mashabiki wanaoshabikia timu mbalimbali. Kama tunavyoona kuna mashabiki wanaoshabikia timu ya Kenya. Inaonekana kuwa kuna yule ambaye amebeba bendera ya Kenya, inaonekana kuwa ni mzalendo wa Kenya, anayeshabikia timu ya Kenya.

Kwenye uga wa uwanja kuna viti vya rangi nyekundu na rangi ya kijani kibichi. Kuna mwanariadha mmoja anayeruka au hata anakimbia. Kando yake kuna mwanamume mmoja na mwanamke mmoja ambao wameketi wakishangilia au wanaangalia kile ambacho kinafanywa na mwanariadha huyo.